Nguo nyingi zimetundikwa kwenye stendi ya mda mrefu zikionyesha rangi na mitindo mbalimbali. Baadhi ya nguo zimepangwa kwa utaratibu huku zingine zikiwa zimetupwa chini kwa wingi . Nyuma ya ste di kuna jengo lenye madirisha na milango likionyesha mazingira ya soko la wazi.

Duka lililo jaa viatu vya aina mbalimbali yamepangwa kwenye rafu na stendi ikionyesha mkusanyiko mwingi wa viatu virefu, viatu bapa na sandali. Baadhi ya rafu zina viatu vya rangi angavu huku zingine zikionyesha viatu vya rangi nyeusi na nyeupe. Nguo pia zimetundikwa kando zikiongeza vivutio vya reja reja vilivyo onyeshwa.

Huu ni uonyesho wa ndani ya duka ukiangazia mwanaseria aliyevaa kilemba na shati akiwa amezungukwa na mapambo ya dhahabu, mikoba na shali zilizopangwa kwa uangalifu kwenye meza nyeupe yenye viwango viwili. Ishara yenye maandishi ACCESSORIZE your style inaonekana nyuma.

Duka linaonekana likiwa limejaa viatu mbalimbali, vilivyopangwa vizuri kwenye rafu. Kuna miundo mbalimbali, rangi na ukubwa wa viatu vikiwemo sandal , viatu vya kike na viatu vya kiume. Rafu zingine zinaonekana zikiwa na nguo, zilizopangwa, na taa zilizong'aa kutoka dari, zinaongeza mng'ao kwenye bidhaa.

Kuna mifuko midogo ya mikono yenye rangi tofauti, pete na vifaa vingine vya mapambo, yote yakiwa yamepangwa kwa utaratibu. Bidhaa hizi zinaonyesha mitindo na rangi mbalimbali. Pia, inaonyesha ukuta uliojaa mapambo madogo yaliyotundikwa kwenye vipini.

Ndani ya duka la mavazi, kuna maonyesho ya nguo na vifaa vya mitindo. Mwanamtindo amevalia kofia pana ya jua, miwani ya jua, fulana yenye rangi ya machungwa na nyeupe na sketi nyekundu. Mkoba mweupe na mkufu wa lulu umewekwa karibu nae. Mezani mbele yake, kuna mikoba midogo ya rangi ya machungwa na kofia zingine. Chini yao kuna mabango mawili yenye nembo ya asilimia ishirini ikiashiria punguzo.

Makabati meupe yenye bidhaa za vito na vifaa vya mitindo yamejipanga. Vito vya shingo, pete na vikuku vimeonyeshwa kwenye stendi nyeusi za kuonyeshea. Mifuko ya mikono, miwani ya jua na viatu vimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu ikionyesha bidhaa za mitindo.

Katika soko lenye shughuli nyingi, rafu za mbao zimejaa viatu vya aina mbalimbali na rangi tofauti. Nguo zimetundikwa kwa wingi zikiwemo jeans, mashati na nguo nyingine, zikionyesha rangi angavu kama samawati, nyekundu na njano. Sehemu ya juu inaonekana kuwa na paa la chuma lililofunikwa na vitu vingi.

Duka la nguo la LC Waikiki linaonekana wazi likiwa na ishara kubwa ya jina la duka. Kwenye mlango, kuna mabango mawili ya mauzo, yenye matangazo ya "Great November Deals" na "Sale". Yakionyesha punguzo la hadi asilimia hamsini.

Duka la nguo la Ithira, linaonekana likiwa na nguo zenye chapa za kiafrika, zilizoning'inia kwenye reki. Vazi moja refu limewekwa kwenye mwanakenya, na sanduku jekundu likiwa na ofa, limeonekana katikati ya duka. Taa za kifahari zimepachikwa dari, na watu wawili wanahudumia wateja mbalimbali.

Huu ni mwonekano waduka la nguo la kifahari, lenye mapambo ya kifasa na ya kuvutia. Nguo zimepangwa kwa umaridadi, kwenye rafu, na reli zakuwaonyeshea. Zikwemo mashati, suruali na kofia. Tasisi ya kati inameza nyeusi na viti vya kupumzikia kwenye muundo. Kuta zaduka zimepambwa na mchanganiko wa mbao na rangi nyeusi na vioo vinaakisi dani ya duka.

Nguo nyingi zenye rangi tofauti zimetundikwa, zikiwa zimepangwa kwa safu ndefu. Baadhi ya nguo ni t-shirt na zingine ni mashati ya mikono mirefu. Zikionyesha mitindo na ruwaza mbalimbali. Nguo hizi zimepangwa kwa utaratibu, zikionyesha urembo wa mavazi.

Rafu ndefu zimejaa jozi nyingi za viatu vya wanaume vikiwa vimepangwa kwa utaratibu. Viatu vimepangwa kulingana na rangi ya mtindo vikiwemo viatu vya ngozi vya rangi ya kahawia, viatu vya michezo na viatu vya kawaida.

Mtu anashikilia shati nyeusi lenye picha la kinywa kikubwa na maandishi Pink Floyd The Wall, likiwa limetundikwa kwenye kitundukio ya nguo. Nyuma yake kuna nguo na rangi tofauti na kioo kikubwa cha mviringo chenye taa zinazoning'inia. Juu ya kioo neno inevitable limeandikwa ukutani.

Nguo nyingi zikiwemo suti, koti na suruali zimetundikwa kwenye nundo. Rangi zinazotawala ni kijivu na nyeusi. Nyuma ya nguo, kuta zinaonekana na kuna muundo wa vigae kwenye sakafu. Nguo hizo zinaonekana kuwa za kuvaliwa ofisini au hafla rasmi.

Gari dogo jeupe aina ya Toyota Hiace limeegeshwa kwenye barabara. Mlango wa kando umefunguliwa ukionyesha viti ndani. Bamba la leseni lenye nambari KDR nine six three V linaonekana mbele. Nyuma ya gari kuna majengo na miti, anga ni la samwati na mawingu meupe.

Sebule kubwa na ya kisasa imejaa magari matatu mapya yaliyopangwa kwa uangalifu. Magari mawili ya kwanza, gari ya rangi ya kahawia na la fedha, yameegeshwa karibu na sehemu ya mapokezi huku gari la tatu likionekana kwa umbali. Sehemu ya mapokezi ina meza nyeupe ya kisasa na bango la nembo ya Hyundai. Mtu mmoja, labda mhudumu amesimama nyuma ya meza ya mapokezi.

Gari nyeupe aina ya Volkswagen Tiguan SUV imeegeshwa barabarani. Taa zake za mbele za LED zenye rangi ya chungwa zimewashwa. Kioo cha mbele kina maandishi ikiwemo magnitude .

Gari jeupe ndogo aina ya suzuki alto limeegeshwa kwenye barabara na namba ya usajili KDH nine nine zero J na limepakiwa mbele ya ukuta wa mawe na mimea. Anga linaonekana kuwa wazi na safi.

Gari jeupe aina ya van limesimama kwenye barabara likionyesha milango yake, ya kuteleza na madirisha meusi. Nyuma yake kuna bango la manjano, lenye number ya usajili, na stika zenye maandishi ya kichina ziko pembeni.

Jengo la kisasa lenye kioo na paa bapa linaonekana. Magari kadhaa yameegeshwa mbele ya jengo hilo na barabara yenye lami inaonekana mbele. Anga ni la samawati na ni safi. Jengo hili linaonyesha usanifu wa kisasa na linaweza kuwa ofisi au jengo la kibiashara.

Hili ni gari aina ya Toyota Land Cruiser Prado lenye rangi ya kijivu iliyokolza, likiwa limeegeshwa nje. Ina vioo vilivyotiwa giza na raki ya mizigo juu. Nyuma yake, kuna jengo na uzio wa nyuma wa samawati.

Wanaume wawili wanakabana mikono, huku wakiwa wamesimama mbele ya gari jeusi la kifahari. Mmoja amevalia shati la kijivu na suruali ya khaki, na mwingine amevalia suti ya kijivu na miwani. Wote wawili wanatabasamu, na kuna magari mengine na vitu vingine vya ndani vinaonekana nyuma yao.

Vipimo vya gari vinaonekana kwa karibu ikiwemo kipima kasi kinachoonyesha kasi hadi kilomita 260 kwa saa moja, na mshale ukiwa kwenye sufuri. Kiashiria cha mafuta kinaonyesha nusu tupu na taa nyekundu za onyo zinatangaza kulia zikionyesha hali ya gari.

Gari ya rangi ya kijivu nyeusi, limesimama likionyesha muundo wake wa magari aina ya Station Wagon. Magurudumu yake yanaonekana wazi na vioo vya gari vimepakwa rangi nyeusi. Namba ya usajili yake ni ya KCQ 052X, inaonekana nyuma ya gari.

Magurudumu mapya yamepangwa kwa ustadi kwa urundo, yakionyesha muundo wa tredi na sifa za kando yake. Yanabeba alama za utengenezaji, na yanaonekana yameandaliwa kikamilifu kwa ajili ya usafirishaji au ufungaji kwenye aina mbalimbali za magari.

Gari jeusi haina ya Hatchback limeengesha kwenye nyasi ilio katwa vizuri. Nyuma yake kuna gari jingine jeupe likionyesha kuwa magari yameegeshwa karibu. Miti mirefu inaonekana kwa mbali ikitoa madhari ya asili na anga nila samawati likionyesha hali nzuri ya hewa.

Gari la kifahari, la rangi ya fedha limesimama kwenye nyasi, lina vioo vilivyotiwa giza na magurudumu ya aloyi, yenye kung'aa. Nyuma yake, kuna magari mengine yaliyosimama, na miti mirefu yenye majani mabichi.

Gari la kisasa la rangi ya samawati na fedha, yanaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Lina rimu za kipekee, za kifedha. Nyuma ya gari hilo, miti mirefu ya coniferous na magari mengine, yaliyoegeshwa yanaonekana. Anga ni la samawati na linaonekana wazi.

Gari jeupe aina ya SUV, linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye lami, au eneo lenye saruji, chin ya mwanga wa jua. Magurudumu yake yana rimu nyeusi na fedha, na kuna muundo wa kisasa mbele ya gari, nyuma ya gari, kuna uzio mrefu wa chuma, wenye miundo ya wima, na baadhi ya mimea inaonekana nyuma ya uzio huo. Anga ni safi, ikionyesha siku yenye jua.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Mbele kulia, gari nyeusi linaonekana likiwa na tairi inayoangaza, na mbele yake kuna gari nyeupe. Upande wake wa kushoto, lori la Isuzu lenye wavu mkubwa nyuma linaonekana. Nyuma ya magari, kuna miti na vichaka.

Mwanamke na mwanamume wamesimama kwenye kaunta ndefu nyeupe, mwanamke amevalia koti la kahawia na anaegemea kaunta akitazama mbele. Mwanaume amevalia suti nyeusi na tie , akishika baadhi ya karatasi mkononi. Nyuma yao kuna chumba chenye madirisha makubwa na gari liko nyuma yao.

Gari jeupe aina ya Toyota Hiace limeegeshwa barabarani likiwa mlango wa abiria umefunguliwa. Ina namba ya usajili KDR 963V. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo, miti na mabango la M-Pesa. Anga lina mawingu meupe na samawati.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye kokoto likiwemo gari jeusi la Subaru Outback iliyoegeshwa kwenye uwanja wenye vumbi . Subaru ina rimu za fedha zenye spoki tano. Kuna majengo yanaonekana nyuma

Gari jeupe aina ya Subaru Forester limeegeshwa kwenye eneo la wazi likionyesha upande wake wa nyuma na pembeni. Taa za nyuma, kishikio cha nyuma cha juu na namba ya usajili zinaonekana wazi. Magurudumu yana rimu nyeusi na fedha. Nyuma ya gari, kuna majengo ya mawe na magari mengine yaliyoegeshwa.

Lori kubwa ya rangi ya chungwa la kubeba magari limesimama kando ya barabara likibeba idadi kubwa ya magari .Magari haya yana rangi tofauti. Lori hilo lina lebo ya , HVS kwenye sehemu ya mbele. Nyuma ya lori Kuna miti mirefu na anga lililojaa mawingu. Magari yamepangwa vizuri kwenye gari hilo la kubeba.

Trela kubwa ya samawati ya kubeba magari imeegeshwa, ikiwa imebeba magari matano. Magari mawili meusi, yanaonekana juu na chini ya trela upande wa kushoto. Huku magari mengine matatu yakionekana kwa umbali upande wa kulia. Trela ina magurudumu mengi, na nyuma kuna jengo la viwanda.

Huu ni mwonekano wa ndani ya gari, ukitazama kutoka upande wa dereva kuelekea upande wa abiria na usukani. Gari lina viti vya nguo nyeusi, na kuna mikeka ambayo ni nyeusi pia. Mlango wa dereva uko wazi, unaonyesha sehemu ya ndani ya mlango na kiti cha dereva. Nje ya gari , majengo na magari mengine yaonekana kupitia mlango na dirisha. Mambo ya ndani yanaonekana kuwa safi na yamehifadhiwa vizuri.

Gari ndogo jeusi la Toyota limegeshwa kwenye eneo lenye vigae vya lami likionekana kutoka upande wake wa mbele na pembeni. Nyuma ya gari kuna gari ndogo jekundu, gari nyeupe na mabasi. Pia kuna majengo na mabango makubwa la tangazo linaonekana kwa umbali.

Ndani ya gari hili viti vya nguo nyeusi na dashibodi enye mapambo ya mbao nyekundu inaonekana kutoka upande wa dereva. Kuna mikeka nyeusi kwenye sakafu, usukani unavivungo na sehemu ya katika ina nafasi ya kuhifadia vitu.

Magari yamepangwa kwa mstari kwenye maegesho ya lami yakiwa yamepangiliwa kwa ukaribu. Mwanga wa jua unamulika upande mmoja wa magari, yakionekana kuwa mapya au katika hali nzuri. Mazingira yanaonyesha utaratibu na usafi.

Guzo kubwa ya mbao inayogawanya onyesho ya nguo nyingi zenye rangi na chati mbalimbali. Baadhi ya nguo zimepangwa kwenye kamba au pau uku zingine zikiwa zimelundikana chini au zimeanguka kutoka kwenye kamba. Sehemu hio inaonekana kuwa na mazingira yenye vitu vingi na wachafu.

Mwonekano wa karibu wa bidhaa mbalimbali za mboga na matunda umeonyeshwa. Nyanya nyekundu, pilipili hoho za manjano na kijani kibichi, vitunguu, matango na mboga za majani zimepangwa kwa uangalifu. Bakuli ya samawati lenye mbaazi pia linaonekana katikati likionyesha uteuzi mbalimbali wa mazao mapya.

Mwonekano mpana wa soko la ndani lenye orofa nyingi linaonekana. Kuna maduka mbalimbali yaliyojaa bidhaa kama vile maua na nguo yaliyopangwa kwenye orofa tofauti. Watu wachache wanaonekana wakihudumia wateja na madirisha makubwa yanatoa mwanga.

Soko lenye shughuli nyingi la nguo linaonyesha likiwa na nguo nyingi zilizorundikana. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia nyembamba katikati ya bidhaa. Nguo za rangi mbalimbali, zikiwemo samawati, nyekundu, na nyeupe, zimejazana kwenye maduka na meza, zikiashiria biashara ya nguo za mitumba.

Katika soko lenye shughuli nyingi mifuko mingi ya mkono imetundikwa na kupangwa kwenye stendi ikionyesha rangi na miundo mbalimbali. Baadhi ya watu wanatembea kupitia njia na bidhaa nyingine za sanaa na ufundi zimetandazwa chini.

Stendi ya maua barabarani imejaa maua ya rangi mbalimbali yakiwemo mekundu, waridi na manjano yaliyo pangwa kwenye ndoo na mabeseni. Viti , ndoo na vitu vingine vya mauzo vimepangwa karibu na maua huku watu na magari yakionekana kwa nyuma.

Kifaa kilichotengenezwa kwa shanga za rangi nyingi kinewekwa juu ya kitambaa, kikiwa na mfumo ya mviringo na miundo ya matone. Mkono umepambwa kwa bangili yenye shanga za rangi ya Kiafrika huku vidole vikishika kipande kidogo cha fedha.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha watu wengi wauzaji na wanunuzi wakiwa wamekusanyika katikati ya matope na maji. Bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na mboga, zimewekwa chini au kwenye meza ndogo. Baadhi ya watu wamevaa barakoa huku wengine wakiwa wamevalia nguo za kujikinga matope. Mwavuli mmoja mkubwa wa kijani na mweupe unaonekana upande wa kushoto.

Gari ndogo la kuuza bidhaa likiwa na chapa ya Farmers Choice kwenye upande limesimama kwenye barabara yenye vigae. Mwavuli mkubwa wa samawati umewekwa juu ya gari hilo ukitoa kivuli. Nyuma ya gari kuna maduka madogo yenye nguo, mifuko na bidhaa zingine zilizotundikwa. Magari mawili meupe yanaonekana yakiwa yameegeshwa barabarani nyuma ya vibanda. Anga linaonekana kuwa safi.

Eneo lenye bustani kubwa na nyasi za kijani kibichi linaonekana, likiwa na miti mirefu na vichaka vilivyopunguzwa vizuri. Nyumba ndogo inaonekana kwa mbali katikati ya miti. Jua linaonekana kuangaza bustani na kusababisha vivuli virefu.

Anga la samawati lisilo na mawingu mengi linaonekana wazi juu ya majengo mawili marefu. Jengo moja lina rangi ya kijivu na mistari miekundu uku lingine likiwa na orofa za rangi ya chungwa na samawati. Katikati kuna eneo la wazi la ardhi lenye udongo na mimea michache. Kivuli kirefu kimetanda ardhini kukiashiria kuwa jua liko juu.

Bango kubwa jeupe la Tryvay Smat Agencies Property Managers To Let , limening'inia nje ya jengo. Linaorodhesha aina mbali mbali za mali zinaopatikana zikiwemo: bedrooms tatu, mbili na moja, single rooms, bed-sitters, shops and space na mansionettes and bungalows, own compound . Namba za simu pia zimeonyeshwa mara mbili.

Majengo ya makazi yenye rangi ya zambarau na kijivu yanaonekana yakiwa yamejengwa kwa mawe. Bango kubwa lenye maandishi to let bed sitters one and two BR na namba za simu limeandikwa kwenye moja ya majengo likionyesha kuwa vyumba vinapangishwa. Vifaa vya paa na waya za umeme vinaonekana juu ya majengo.

Majengo ya ghorofa yaliyofunikwa na mimea mingi iliyopanda ukuta. Miti mkubwa umesimama mbele ya lango jeusi la chuma na ishara nyeupe yenye maandishi meusi inaonekana mbele ya mimea karibu na lango. Mbali kidogo jengo lingine linaonekana.

Jengo lenye kuta na matofali na paa jekundu linaoneka likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa, likiwa na bustani ndogo iliyotunzwa vizuri mbele yake. Majani ya migomba inaonekana juu kulia na anga la samawati likiwa na mawingu machache inafunika eneo lote. Sehemu nyingine ya jengo inaonekana nyuma likiwa na tangi la maji juu.

Paneli ndefu nyeusi ya matangazo imeambatanishwa kwenye nguzo. Juu yake ina maandishi for sale from $40,000 ikifuatiwa na nembo ya maneno symphony residence na Lavington . Chini, nambari ya simu na tovuti zimechapanishwa na nembo ya Vaal . Nyuma ya nguzo kuna anga ya samawati lenye mawingu machache na majengo kadhaa yanaonekana kwa mbali.

Huu ni mjengo mrefu wa kisasa unao onyesha ujenzi wa hali ya juu na madirisha ya vioo vinanyong'aa. Kilele chake kina antena ndefu, na mawingu meupe yanaonekana angani yakionyesha hali safi ya hewa. Miti mirefu inazunguka sehemu ya chini ya jengo ikiongeza uzuri wa asili.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa linaonekana likiwa na maduka ya biashara chini na sehemu ya kuishi juu. Juu ya jengo kuna bango lenye maandishi M4 Apartments na chini kuna mabango mengine yanayoonyesha biashara mbalimbali ikiwemo shop to let na meat master . Magari yameegeshwa mbele na watu wachache wanaonekana wakipita.

Nyumba ya manjano yenye paa nyeusi, imezungukwa na uwanja mpana wa kijani na miti mingi. Kuna banda nyeupe na benchi la mbao lenye nyasi. Anga ni samawati na mawingu meupe yanaonekana kwa mbali.

Jengo la ghorofa mbili la kibiashara linaonekana likiwa na maduka mbalimbali. Baadhi ya biashara zinazoonekana ni hardware , psc interiors na programmers inayojishughulisha na supply insstallation . Kuna bango la mini office to let upande wa juu wa mjengo. Mbele ya jengo kuna maonyesho ya vigae, vifaa vingine vya ujenzi, nguzo na nyaya za umeme. Anga lina mawingu machache.

Barabara ndefu ya rafu imejaa bidhaa mbali mbali zikiwemo dawa za meno na miswaki. Juu ya rafu kuna bango la kijani lenye maandishi shield your family from cold and flu virus na nembo ya detol . Taa za mistari zinaning'inia kutoka kwenye dari.

Safu ndefu ya rafu, imejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa za samawati na pakiti za rangi tofauti. Taa za mistari zinang'aa kutoka kwenye dari. Sakafu ina miundo wa vigae ya kijivu.

Duka kubwa inaonyesha sehemu iliyojaa bidhaa ya chakula cha wanyama. Rafu zimejaa mifuko mbalimbali ya chakula cha mbwa, huku mifuko mikubwa zaidi zikiwa zimepangwa chini. Baadhi ya mifuko ina lebo zinasomeka dog food na Bravo adult . Bidhaa nyingi zenye chapa tofa

Duka kubwa la CARREFOUR linaonekana likiwa limefunguliwa, likionyesha corridor ndefu zenye rafu nyingi zilizojazwa bidhaa. Bango la "WELCOME TO CARREFOUR" linaning'inia juu na milango ya kuingia na kutoka zinaonekana wazi mbele. Taa nyingi zinaangaza kutoka dari zikitoa mwanga wa kutosha ndani ya duka.

Duka kubwa la rejareja linaonekana likiwa na korido pana na rafu nyingi zenye bidhaa mbalimbali. Wateja kadhaa wanazunguka na kufanya manunuzi, na sehemu ya matunda na mboga imeonekana wazi mbele. Taa nyingi zimeangaza kutoka dari, zikitoa mwanga wa kutosha.

Duka kubwa linaonyesha sehemu ya bidhaa za kuoka na pipi. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye kaunta ndefu nyeusi. Juu ya kaunta mabango ya picha yanaonyesha baadhi ya bidhaa zinazouzwa . Upande wa kulia kuna onyesho la pipi zenye rangi mbalimbali na taa ndefu zinang'arisha dari.

Vifungashio vingi vya vikombe vimepangwa kwenye rafu za dukani, vikionyesha muundo wa mistari nyekundu na nyeusi kwenye mandhari nyuma meupe. Vikombe hivi vimepangwa kwa utaratibu, baadhi vikiwa vimeelekezwa juu na vingine chini. Na kila rafu ina lebo ya bei ya mia tatu hamsini na nne. Mpangilio huu unatoa taswira ya usawa na utaratibu.

Duka kubwa linaonekana likiwa na safu za bidhaa zikiwemo baiskeli za watoto za rangi tofauti zikiwa zimepangwa kwa mstari. Karibu na baiskeli, kuna rundo la viti vya plastiki baadhi vikiwa nyeusi na vingine vya mchanga. Sakafu ina vigae vyeupe vinavyong'aa na taa nyingi za fluorescent zimeangazia sehemu yote ya duka.

Sehemu ya mboga na matunda katika duka kubwa la rejareja inaonekana ikiwa na ishara kubwa inayosomeka Fruits and Vegetables kwa herufi kubwa za rangi ya machungwa. Matunda na mboga mbalimbali kama vile ndizi. maembe, nyanya, viazi na karoti vimepangwa kwa uzuri kwenye mabanda ya mbao na plastiki. Wateja wanaonekana wakitembea kwenye duka. Taa nyingi zimewekwa juu zikimulika bidhaa.